Wanaume wawili wameketi nje ya vibanda. Mwanaume mmoja amevaa shati la blue na mwingine shati la chungwa. Vibanda vimepakwa rangi ya kijani na nyekundu vikionyesha matangazo ya Airtel money na Mpesa. Barabara ni ya lami na jua linaangaza sana.

Jengo la rangi ya buluu na nyeupe lenye mlango wa kijani kibichi, uliofunguliwa. Ndani kuna rafu nyingi zilizojaa bidhaa za rangi mbalimbali. Kuta za nje zimeandikwa maneno ya Mpesa kwa herufi kubwa za kijani. Sakafu ya nje imetengenezwa kwa mawe madogo ya mraba yanayotengeneza mchoro.

Soko la mazao chini ya dari la mabati, lenye ndizi za njano zilizotundikwa juu. Kuna viazi, nyanya nyekundu katika sanduku, karoti, mahindi na mazao mengine yamepangwa kwenye meza ya mbao. Mwanaume mmoja amevaa shati la buluu na nyeupe lenye mistari, akisimama upande wa kulia.

Gari ya thamani yenye rangi ya fedha na nyeusi yako barabarani ya mawe madogo. Kuna mti mkubwa wa kijani nyuma. Mlango wa chuma, ukuta wa rangi ya kahawia. Gari lina marugudumu manne ya kahawia. Taa mbili za mbele kiti cha giza na sanduku la kahawia juu yake.

Wanawake wawili wakiwa karibu na rafu za baridi zenye pakiti nyingi za maziwa. Mmoja amevaa koti nyeupe ya kazi. Rafu zina safu kadhaa za bidhaa mbalimbali na rangi tofauti. Taa za floresenti zinaangaza eneo. Mazingira ni ya ndani ya supermarket kubwa. Watu wanaonekana wakifanya utafiti au kufungua kazi.

Gari jeupe lililo kwenye barabara ya lami, nambari za usajili ni KDH 990J zinaonekana kwenye sahani ya mbele, alama ya suzuki iko juu ya grille, taa za mbele ni za duara, miti mizuri inazunguka njia, anga la bluu ina mawingu mweupe.

Duka lenye ukuta wa kijani na bluu linalofunikwa na grili za chuma. Kuna maandishi ya M-pesa, nambari za simu na maneno ya kiingereza. Sakafu ni ya saruji kando kuna ardhi yenye mavumbi. Nje ya jengo ipo pembeni mwa barabara katikati mazingira ya mjini.

Wanaume wawili wamepanda pikipiki kwenye barabara ya udongo wa kahawia. Nyuma yao kuna ukuta wa mawe na rundo la vitu vilivyokusanyika. Upande wa kulia kuna mtu mwingine amepanda pikipiki, akiwa amevalia shati la kijani. Juu ya picha kuna maandishi ya bluu na nyeupe yenye nambari na bei zilizochapishwa.

Gari jeupe la abiria limesimama chini ya dare la kituo cha mafuta. Alama ya njano ya diesel inaonekana kwa upande wa kushoto. Picha ya kichwa cha umbwa mwitu imeandikwa kando ya mlango, magurudumu ya na rimu za chuma. Jengo lina sakafu nyeupe na nguzo za rangi mbalimbali.

Mkono wa mtu ukishika noti nyingi za pesa za Kenya, zenye rangi ya dhahabu na kahawia. Noti hizi zina namba 1000 iliyoandikwa juu yake na neno Kenya limeandikwa chini. Pesa zimepangwa kama pazia na mkono unaonyesha kidole gumba chenye rangi ya waridi.

Skrini ya simu inaonyesha programu ya M-Pesa yenye salio la shilingi elfu sitini na nane na mia nane. Kiongo cha kijani chenye vitupi vya pay na airtime kinaonekana juu. Chini kuna tangazo la buy data na ku address kwa elimu.

Onyesho la magari katika chumba chenye madirisha makubwa ya kio, Vyombo vya usafiri vya rangi mbalimbali, vimepangwa kwenye sakafu ya mbao, mwanga wa asili unaingia kuipitia ukuta wa kristali . Mazingira ya kisasa ya uuzaji wa magari mapya yanahusiana na biashara ya vyuma.

Duka la aina la kioski lenye friji nyekundu iliyo na vinywaji mbalimbali ndani. Kuna masanduku ya mbao yaliyowekwa pembeni yakiwa yamejaa viazi. Ardhi ni ya saruji na kuna alama za biashara za kijani na samawati zinazonekana. Mazingira haya ni mtaani ya kawaida.

Bango jekundu la Glory Forex Bureau limeandikiwa herufi nyeupe juu ya jengo la kahawia. Madirisha ya kioo yanaonekana juu ya alama hiyo. Gari nyeusi limeangiwa mbele ya jengo hilo, gari la chuma linaonekana juu.

Kibanda cha matunda chini ya karatasi za bluu. Ndizi za manjano zimening'inia. Kuna machungwa, maembe, mananasi, tufaha nyekundu na kijani vimepangwa katika masanduku ya mambao na plastiki za buluu. Pia kuna vitunguu, zabibu na matunda mengine. Ardhi ina udongo wenye mawe madogo na vumbi.

Kuna magari mengi yaliyoegeshwa katika uwanja usio na usawa kwenye ardhi. Magari haya ni ya aina mbali mbali. Kuna miti pia inaonekana upande wa nyuma na hema nyeupe zinaonekana. Gari hizi ni za colour tofauti tofauti.

Chumba kikubwa cha maonyesho ya magari chenye madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili, magari kadhaa ya kifahari yamepangwa ndani ya kiwemo meusi, kijibu, na samawati. Sakafu inaonekana safi na inayo nga.

Gari jeupe la Honda limesimama barabarani, nambari usajili KCH 709K inaonekana sahani ya mbele, miwani ya taa inaonekana upande wa kushoto na wa kulia. Vyombo vya magari vimeharibika mahali fulani. Miti mkubwa na majani mengi yameanguka eneo hilo.

Gari la abiria lenye rangi ya fedha iliyosimama kwenye nyasi. Ina maandishi upande wake akitangaza Progressive Credit na namba ya simu. Nyuma yake kuna miti na magari mengine. Anga inaonekana wazi, Kuna taka chache chini.

Matairi mengi ya rangi nyeusi yaliyopangwa kwa safu na makundi yakiwa yamejazana mahali pamoja. Kila tairi lina mchoro ya mistari minne na midogo iliyokatwa ndani yake yakitengeneza maumbo ya mraba na mstatili. Uso wa kila tairi unaonyesha muundo wa kina wenye alama za kiufundi zilizochongwa kwa utaratibu mzuri.

Duka la maziwa la Mount Kenya Milk Depot liko pembeni ya barabara. Watu wamekusanyika nje wakisubiri huduma. Jengo hilo lina rangi za kijani, buluu na nyeupe. Paa lake ni la mabati yenye kutu. Ardhi iko kavu na mavumbi imejaa mahali hapo. Anga ni la buluu chenye mawingu meupe mazuri sana katika mazingira haya.

Tangazo lenye mandhari nyekundu yenye mwanamke mwenye nguo nyeupe na aproni ya kahawia. Kuna maandishi cover bora medical cover pamoja na bei ya 6,200. Juu kushoto kuna jina Jubilee na alama yake . Upande wa kulia kuna duara nyeupe yenye nambari 40643.

Nguo nyingi za rangi mbalimbali, zimeja, kuna vitambaa vya maua mekundu, madoa meusi mistari, nguo zimepangwa kwenye hungers , na vingine zimeficha chini, sakafu inatakataka, mbao za kahawia zinaonekana, mazingira ni ya ghala au duka la nguo za zamani.

Gari nyeupe lina magurudumu makubwa yenye rimu ya chuma, limesimama kwenye sakafu ya vigae ndani ya jengo kubwa. Gari lina taa nyingi la mwanga na radi la kijivu. Kuna nguzo nyeupe na madirisha makubwa pembeni. Jengo lina urefu wa ghorofa mbili.

Mikono miwili ikipanga noti nyingi. Noti hizo zinaonekana . Noti hizo zinaonekana kuwa za shilingi elfu mbili za kale. Zimehifadhiwa ndani ya draw au mashine maalum. Mikono inashika noti kwa uangalifu. Draw ina rangi nyeusi. Pesa zimepangwa kwa wingi . Madhari ya karibu inaonyesha shughuli ya kuhesabu au kupanga.

Noti ya shilingi elfu Moja ya Kenya ya kale. Sehemu ya juu inapicha ya Mzee Jomo Kenyatta na nembo ya benki kuu ya Kenya. Chini, noti ina picha ya tembo wakiwa msitun. Namba ya siri FJ3750501 inaonekana.

Mikono miwili ikishika noti za Kenya. Noti hizo ni za shilingi hamsini, mia na mia mbili. Rangi zake ni nyekundu na kijani kibichi. Mkono unaonekana ukishika pesa kwa uangalifu. Mandhari nyuma inaonekana kuwa na sehemu ya kifaa cha kielekroniki. Hakuna watu wengine wanaonekana.

Duka la maziwa lenyeb jina Kieni Dairy Products Ltd limeandikwa kwenye bango la kijani. Mtu amevaa buluu anaingia ndani ya jengo. Alama za milk shop na Highridge zinaonekana. Mazao ya ng'ombe yanaonyeshwa katika picha. Ujenzi wa kawaida wa mtaa umejengwa kwa mabati na kuta nyeupe. Mazingira ya kijiji yanahusiana na kilimo.

Noti za fedha za Kenya za kale zenye thamani ya shilingi elfu moja zilizopangwa kwenye uso mweupe. Karatasi za benki zina rangi ya kahawia na kijani. Picha ya mtu inaonekana kwenye kila noti. Nambari elfu moja imeandikwa mahali kadhaa. Fedha zimepangwa kwa mlolongo na baadhi zimeshikana pamoja.

Kipima kasi cha gari chenye rangi nyeusi na nyekundu. Alama za habari zimewekwa kwenye mzunguko; ishirini, sufuri, arubaini .sitini ,themanini mia ,mia moja ishirini na kadhalika. Mshale unaelekeza chini kabisa.

Magari mawili ya Nissan na moja ya Toyota kwenye uwanja wa majani. Gari la kwanza ni jeusi lenye nambari, KDJ 328G, la pili ni bluu KDK 849T na la tatu KDR 202A. Kuna watu wamesimama karibu. Nyuma kunaonekana miti mingi, nyasi ndefu na anga cheupe.

Tangazo hili linaonyesha bima ya magari ya texi ya PSV. Bei ni shilingi elfu tatu na mia tano kwa mwezi mmoja. Magari matatu ya rangi tofauti yamewekwa, machungwa, nyeupe na nyekundu. Maelezo ya ziada yanapatikana kwa simu au tuvuti. Kampuni za MyKava na Imani zinauza huduma hii ya bima kwa madereva.

Mikono ya mtu ikishikilia kundi la noti za fedha zenye rangi ya kahawia na kijani. Noti zina picha za watu na nambari elfu moja na mia tano. Kuna maandishi ya kiingereza kwenye karatasi hizi. Nyuma kuna dirisha lenye mwanga mweupe na mazingira ya ndani nyumba.

Tairi ya maji ikioshwa kwenye shinikizo kubwa. Maji yanaruka kutoka kwenye tairi hilo na kumwagika chini, zingine zinaonekana nyuma. Eneo la kuoshea linaonekana kua lenye lami, ashiria kuwa ni shughuli ya kusafisha magari.

Viatu vya mitumba chini ya hema ya bluu , Kuna viatu vingi vya rangi mbali mbali vikiwekwa kwenye mistari ya chuma, pia Kuna ndoo nyekundu magunia meupe na nguo za kijani kibichi na mazingira ya mtaani , muuzaji anauza bidhaa hizi nje ya jengo la mawe .

Baiskeli nyeupe na kijani kibichi imesimama mbele ya maduka. Jengo lina alama za rangi mbalimbali kijani kibichi kimeandikwa M-pesa nyekundu upande wa kulia bluu na wa kushoto. Mtu mmoja anasimama karibu na baiskeli mkono wake unaonekana.

Eneo kubwa lililojaa magari mengi ya aina tofauti tofauti. Kuna magari madogo, malori na magari ya abiria. Mengi yana rangi nyeusi, nyeupe na buluu. Nyuma kuna jengo kubwa jeupe. Magari mengine yamepakiwa karibu na ukuta.

Safu ya magari yaliyopangwa kwenye maegesho. Magari hayo yanaonekana kuwa yenye rangi tofauti kama vile nyeupe na nyeusi. Mwangaza wa jua unaonekana kuwakisi kwenye baadhi ya magari na kuonyesha mazingira ya nje. Labda katika uwanja wa magari au maegesho makubwa.

Ofisi ya Sunny Forex Bureau, iko katika jengo la biashara yenye malango ya kioo. Kuna alama nyekundu juu ya malango na ishara za Western Union na Money Gram kwenye madirisha. Mazingira ni ya ndani ya jumba la biashara au mall , huduma hii inatoka kubadilisha fedha za kigeni za kutumia pesa duniani kote.

Lori kubwa la rangi ya machungwa limebeba magari mengi ya raia. Deareva anaongoza gari ili kusafirisha magari mengine kutoka mahali pamoja hadi pengine. Nyuma kunaonekana miti na uwanja wa kijani. Anga ni la kijivu chenya mawingu. Barabara ni mzuri ya lami.

Lori kubwa la kubeba magari limejaa gari nyeupe na nyeusi kwenye uwanja. Anga la buluu lina mistari ya umeme juu. Jengo la kibiashara lina madirisha makubwa nyuma ya chombo hicho. Watu wachache wanasimama karibu na trela hii ya kisasa. Mazingira ya jua kali yanahusiana na shughuli za uhamishaji wa vyombo vya usafiri.

Matunda mengi ya aina mbali mbali yamewekwa kwenye meza. Kuna machungwa ya njano, parachichi nyeusi na kijani kibichi, maembe za kijani na nyekundu na matunda mingine ya miiba. Pia kuna mkebe wa chuma ulio wazi na magunia meupe. Yameekelewa juu ya sakafu ya gunia.

Duka la wazi likionyesha viatu vingi vya ngozi vilivyopangwa kwa shanga. Viatu hivyo vimetundikwa na kupangwa juu ya meza kwa kutumia kamba. Chini ya duka kuna taka na vitu vingi. Watu wachache wanaonekana karibu na duka.

Gari la Toyota Grandcrusser Prado yenye rangi ya kijivu kinachong'aa, ina mlango wa ziada, magurudumu makubwa na grili kubwa mbele. Gari limesimama uwanjani kwa nyasi, karibu na ukuta wa chuma wa bluu. Mazingira yanahusiana mti wa mnazi na nyumba za kawaida. Nambari za usajili ni KDK 017 kutoka Kenya.

Duka la bluu lina vyuma vingi. Masanduku mawili ya nyekundu ya Cocacola yamesimama chini, mifuko ya kijani kibichi na manjano, yamee hang'iwa juu. Vitu vingi vya rangi mbalimbali vimepangwa ndani ya kabati. Gurudumu moja linaonekana upande wa kulia. Sakafu ni ya saruji yenye rangi ya kijivu.

Magari mengi ya rangi nyeusi yamepangwa ndani ya chumba kikubwa chenye sakafu ya vigae vyeupe. Dari lina taa nyingi za mwanga na ukuta una rangi nyeupe. Kuna picha zilizofunikwa kwenye ukuta. Madirisha makubwa yanapenya mwanga wa jua. Magari yana magurudumu yenye rimu za chuma zlizong'ara.

Uwanja wa magari umejaa gari mbalimbali za rangi tofauti kama vile nyekundu, nyeusi na bluu. Juu kunaonekana bango kubwa la matangazo lenye picha ya Jack Daniels. Watu wamesimama juu ya jengo la refu wa ghorofa mbili. Mazingira ni ya mjini yenye miundombinu ya kisasa na biashara za uuzaji wa magari mapya.

Magari yanayozama katika maji ya mafuriko barabarani. Gari jeupe liko mbele. Nyuma kuna magari mengine yakiwemo nyeupe na nyeusi. Miti mikubwa iko pembeni mwa njia. Nyumba la kibiashara linazungukwa na maji mengi. Hali ya hewa ni ukungu. Logo yake iko juu upande wa kulia.

Gari hili la zamani la Kandabird lina rangi ya buluu ya bahari. Jina lake limeandikwa kwa herufi za dhahabu upande wa kushoto. Dirisha kubwa la nyuma linaonyesha mchana wa jua. Mti unaonekana nyuma yake. Gari hiki ni la aina ya klasiki lenye umbo nzuri sana la kivinteji chenye mapambo ya fedha yaliyong'aa.

Magari matatu ya kifahari yakiwa yamepakiwa, magari yote ni ya aina moja, yenye rangi nyeusi, nyeupe na nyeusi nyingine, kuna taa zilizopamba juu, anga ni buluu isiyo na mawingu, eneo la maegesho linaonekana kuwa safi.

Viatu vingi vya rangi mbalimbali vimepangwa kwenye rafu za mbao nyeupe, nyekundu, bluu, kijani na nyeusi ni miongoni mwa rangi zinazopatikana ,kamba za plastiki zimefungwa kwenye viatu hivyo , sakafu ya chini ni ya kokoto ,mti wa kahawia unaonekana kwa upande wa chini .

Duka la rejareja likionyesha bidhaa nyingi za maziwa na vinywaji vingine, rafu zimejaa bidhaa yenye chapa ya Royal Fresh. Matangazo ya bidhaa pia yamebandikwa. Inaonyesha biashara ndogo inayouza bidhaa za chakula na vinywaji.

Mkono wa mtu akishikilia karatasi za fedha za kenya zenye nambari elfu moja. Karatasi hizi zina rangi za kahawia na nyekundu na zinaonyesha michoro ya kijani na nyeupe. Vidole viwili vya shahada na gumba vinaonekana vikishikilia hizi noti. Mazingira ya nyuma ni rangi ya kijivu.

Soko la mitumba lenye njia nyembamba. Watu wanatembelea kununua nguo zilizotupwa. Pembeni kuna magunia makubwa yaliyojaa mashati, suruali na mavazi mengine ya rangi mbalimbali. Wachuuzi wamepanga bidhaa zao juu ya miti. Mazingira ni ya kijamii ya biashara ndogo. Hali ya uchumi inajitokeza wazi katika eneo hili la mauzo.

Magari mengi yamepangwa ndani ya jengo kubwa lenye madirisha kubwa. Sakafu ni ya tiles za rangi ya kijifu. Dari lina rangi nyeupe na miwanga mingi. Magari yana rangi mbalimbali, nyeusi, nyeupe na bluu. Magurudumu yana rimu za fedha. Mazingira yanaonekana kuwa ya kisasa na safi.

Safu ndefu ya magari nyeupe yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri juu ya uwanda mkubwa wa lami. Magari hayo ni ya aina tofauti tofauti yenye muundo wa kisasa na miwani nyeusi. Anga ni la buluu lenye mawingu meupe yaliyotawanyika. Mazingira ni ya uwazi kubwa na usio na miti au majengo karibu yake.

Tangazo ya bima ya afya ya Jubilee. Inaonyesha mwanamke mjamzito akitabasamu. Amevaa nguo nyekundu. Upande wa kushoto kuna maandishi yanayoelezea quality hospital cover na budget friendly maternety cover , pamoja na faida zake. Namba ya simu na tuvuti ya kampuni zimeonyeshwa chini. Rangi nyekundu inatumika sana.

Mikono ya mtu akikitumia simu ya mkononi nyeupe, kidole kimeguza skrini ya simu hiyo, nyuma yake kuna kitu cha kijani kibichi. Mtu huyo anaonekana kutumia programu fulani kwenye simu. Mikono imeshikilia vizuri simu ili asipoteze.

Bidhaa za shambani zikiuzwa sokoni, juu kuna ndoo nyingi zilizojaa viazi, chini yake karoti nyingi zimewekwa kwenye safu pamoja na pilipili hoho na matango, mazingira yanaonekana kuwa ya soko la usiku au banda la kuuzia bidhaa.

Foleni ya magari yaliyopangwa kwa utaratibu katika uwanja wa kuuzia magari na mbele ni jeupe lenye taa za umeme zilizowashwa. Nyuma yake kuna magari mengine ya rangi mbalimbali yakifuata mstari mmoja. Jua linaangaza kwa upande mmoja ukionyesha mchana mzuri wa kufanya biashara ya magari huku duniani.

Gari la kifahari la rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye uwanja mkubwa wa nyasi. Nyuma yake kuna magari mengine kadhaa yaliyosimama. Miti mirefu ya misonobari inafanya mandhari ya kuvutia. Anga linaonekana wazi na mtu mmoja anaonekana akitembea kwa umbali fulani.

Duka lenye paa la bati, ukuta wa rangi mbalimbali, kuna mlango mkubwa wa kijani kibichi wenye maandishi meupe, pembeni kuna chombo cha njano, mtu amevaa suruali ya bluu, barabara imeundwa kwa mawe madogo ya kijivu.

Soko la nje lenye watu wengi wamekaa chini. Kuna mazao ya kijani, matunda ya manjano, miviwili ni ya rangi mbalimbali. Baadhi ya watu wamevaa nguo za buluu, nyekundu, nyeupe. Paa za chuma zinaonekana juu.

Vijana wawili wamesimama mbele ya duka lenye alama za Airtel na M-pesa. Mmoja amevaa shati jekundu na suruali ya rangi hiyo. Mwingine amevaa shati la njano na jeans ya buluu. Mlango una waya wa chuma uliofumwa sakafu imeundwa na vigae vya rangi mbalimbali.

Gari aina ya matatu lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye kokoto. Gari lina namba za usajili KCN 709X na vibandiko mbalimbali. Lina kibandiko cha kikomo cha kasi cha kilomita themanini kwa saa. Miti na mimea inaonekana kwa nyuma.

Eneo kubwa lililojaa magari mengi mapya yaliyopangwa kwa safu ndefu. Yana marangi mbalimbali yakiashiria ni gala la magari au uwanja wa maegesho magari mapya. Hakuna watu wanaonekana karibu. Hii inaweza kuwa bandari awa kiwanda cha magari.

Gari jeusi kubwa lenye magurudumu makubwa ya alumini katika showroom . Sakafu ya vitile vyeupe. Ndari lina taa za umeme nyingi. Madirisha makubwa ya vioo yanazunguka ukuta. Nyuma kuna magari mengine. Jengo lina miundo mbinu ya kisasa.

Gari la aina la Toyota Hilux lenye rangi ya kijivu limeegeshwa katika uwanja wa majani. Nyuma take Kuna miti mikubwa ya misitu na anga ya samawati. Kando ya gari, kuna mtu mmoja aliyevaa jacket la kijani. Mazingira ni ya shamba au msitu ambapo gari hili limetumiwa kwa safari ya uchunguzi wa asili.

Kibanda hili linauza ndizi mbichi na iliyoiva. Inauza pia nyanya, ndimu, hoho na vitu vingine kadhalika. Imefunikwa na mabati na kuna karatasi upande wa nyuma iliyoandikwa jinsi ya kulipia bidhaa. Pia kuna kisu iliyodunga ndizi.

Ukurasa wa mtandao wenye ukurasa wenye mandhari ya bluu. Juu kuna alama ya kopokopo yenye alama ya kijani kibichi. Kuna visanduku viwili vyeupe vya maandishi. Kimoja kimeandikwa username na kingine Password. Lipo sanduku la Remember me na la Recapture. Kitufe cha samawati kilichoandikwa log in na kitufe pamoja na tarehe na hati za uandishi.

Gari lenye rangi ya fedha limesimama kwenye uwanja wa majani. Watu kadhaa wanasimama nyuma ya chombo hicho. Miti mirefu ya kijani inazunguka eneo hilo. Anga jeupe lina mawingu machache. Nyasi ndefu zimewekwa karibu na magurudumu. Mazingira ya vijiji yanahusiana na mkutano.

Pikipiki nyeusi iliyosimama katikati. Kushoto kuna waraka wa bima ya pikipiki na hapo juu kuna nembo ya Anziano Insurance Agency. Kuna kofia ya pikipiki iliyo karibu na pikipiki. Namba za simu na msimbo wa QR zipo chini. Bei za bima pia zimeonyeshwa.

Duka la vitu vya kizamani vya kiafrika. Ukutani kuna sanamu za wanyama pori kama punda milia, chui, tembo na simba. Kando kuna viungo vya udongo, mikeka na mambo mengine ya utamaduni. Bendera ya Kenya imeandikwa huku. Hii ni mahali pa utalii ambapo wageni hununua kumbukumbu za Afrika.

Lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari kadhaa meusi na ya kijivu. Lori lina rangi ya bluu na limesimama barabarani. Nyuma kuna jengo kubwa jeupe na bluu. Anga ni bluu isiyo na mawingu.

Magari kadhaa yaliyoegeshwa katika eneo la kijani cha nyasi. Kuna gari jeusi la Isuzu lenye sanduku la nyuma. Matatu meupe na SUV nyeusi yenye magurudumu makubwa. Mazingira ni ya mashambani yenye miti na mimea. Jua linang'aa na kuonyesha vivuli vya magari haya yaliyosimama kando ya njia.

Duka la vitu na mapambo katika soko la mitaani. Kuna mikanda ya rangi mbalimbali ,vishada na bidhaa za mapambo zimening'inia kwenye miti za mabati. Mfanyikazi amekaa ndani ya kibanda chake akiangalia bidhaa zake. Anga ni la buluu na mawingu meupe. Mazingira ni ya kibiashara ya kijamii yenye vitu vingi vya kupendeza.

Duka la soksi za mitumba zilizojaa kwenye meza chini ya ardhi. Rangi mbalimbali za buluu, nyekundu, kijani, machungwa, zambarau, waridi, zinaonekana. Kuna waya wa chungwa unaozizuia nguo zisipuke. Jengo la mbao liko nyuma, mwanamke mmoja yuko kati ya mavazi mengi.

Mizigo mingi ya nguo zimefungwa katika kamba nyeusi na kuwekwa katika gala. Mavazi ya rangi mbalimbali nyekundu, njano kijani, yanaweza kuonekana kupitia mifuko ya plastiki. Hii ni biashara ya kuuza nguo za aina tofauti. Mzigo mkuu imepangwa vizuri kwa ajili ya usafiri au uhifadhi.

Wanaume wawili ndani ya chumba cha muonyesho cha magari, moja amevaa suti na anaonekana akichomeka kifaa cha kuchaji kwenye gari jeupe. Wanaume mwingine akiwa amevaa shati jeupe, anaangalia kwa makini, kuna uwezekano kuwa mwanaume huyu anataka kuuza gari hii kwa mteja anayeweza kununua?

Leseni ya ushuru. Karatasi iliyo na nembo ya Kenya Revenue Authority. Tarehe ya kutolewa nitarehe saba mwezi wa kumi na moja mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu. Habari za mlipa kodi kama vile pin, jina, anwani zimeandikwa. Kuna sehemu ya maelezo za viwanda. Namba ya simu na barua pepe pia ziko.

Magari meupe yamesimama uwandani, kimoja kina taa mbili za mbele zinazoonekana na jengo la kahawia liko nyuma pamoja na nguzo ndefu. Anga ni la kijivu, sakafu ina mistari ya njano iliyopangwa vizuri. Miavuli ya kahawia inaonekana juu ya jengo hilo. Mazingira ni ya mji mkuu wenye ujenzi wa kisasa.

Safu ya magari yaliyopangwa vizuri nje ya jengo refu. Magari mengi ni nyeusi ingawa kuna nyeupe chache na nyekundu moja. Majengo yanaonekana kuwa nyuma yakiwa na maduka neno car lockers yanaonekana kwenye jengo. Anga ni la hafifu inapendekeza usiku au hali ya hewa yenye....

Mwanamme na mwanamke wamevaa suti za kibiashara wakiangalia karatasi nyeupe , yeye ana nywele za kiafrika .Ameevaa jaketi jeusi na shati cheupe , mwanamke ana nywele ndefu za kahawia akiwa amevaa nguo nyeusi .Nyuma yao Kuna mimea ya kijani na gari jeupe katika mazingira ya ndani .

Mbwa mkubwa mweusi akiwa nje katika mazingira ya kijani. Amefungua mdomo na ulimi unaonekana. Kuna maandishi ya tangazo la bima ya nyumba kutoka kampuni ya Kenya Orientation. Mandhari ya nyumba ni ya mti ya majani. Mbwa huyu anaonekana kuwa na afya na furaha nzuri.

Mtu ukiwa umeshika noti mingi za shilingi elfu moja za Kenya. Noti hizo zimepangwa kwa umaridadi zikionyesha nembo na maandishi ya benki kuu ya Kenya. Kwa nyuma, sehemu ya kebodi ya kompyuta inaonekana ikionuesha mazingira ya kiofisi au kibiashara.

Ufunguo wa gari uliokua ukining'inia katika mlango wa gari. Ufunguo una rangi nyeusi na vitufe kadhaa vilivyo juu yake. Nyuma yake kuna jengo kubwa lililojengwa na glesi. Gari hii ni nyeupe.